Kiwanda hiki cha kijani kina paipu ambazo zinametameta zinazoenda kama nyoka kutoka hapa mpaka pale. Pia, inatoa moshi kutoka hapa na pale. Kwa milima, kuna kiwanda kingine ambacho kinaonekana.

Hizi ni waya za stima ambazo hazifai kuwa karibu na barabara vivi kwani yanafaa kuwa juu ya kikingi na kufungiliwa vyema. Hii ni hatari.

Kiwanda cha kutengenezea stima kinaonyesha moshi kwani inatumia maji kuweza kuvurukusha zile bidhaa pale ndani zinazosaidia kutengeneza stima na kusambaza katika nchi yote.

Kiwanda hiki cha stima kinapatikana kule Isinya na watu ambao hawaruhusiwi kuingia hapa hawafai kuonekana kwani wanaweza kuumia au kuumiza wengine.

Kuona kiwanda cha stima, ni kuangalia mjengo ambao si rahisi kueleweka. Vyuma ambavyo ni virefu vinafika anga, pia tena ukuta unaotumiwa ili kuhakikisha wezi wasiingie.

Daraja hili limejengwa kwa simiti na chupa na kuna taa ambazo zimewekezwa ili watu waweze kuona usiku na wapite kwani ni mahali pa kutengenezea stima.

Kiwanda hiki kinatoa moshi nyingi na haya moshi yanasaidia kutatua jambo la stima katika nchi ili wananchi wa Kenya waweze kupata hii umeme.

Kiwanda hiki kinatumiwa kutengeneza umeme. Maji yanapita ilikuweza kufanya, kuchanganyishwa na kutolewa, kuchapishwa kuwa stima. Kuna trekta pia.

Huyu ni nyati. Ni mojawapo wa wanyama ambao ni wakubwa watano katika Afrika na Kenya na watalii huja kutoka kwengi kuwaona.

Mwanaume huyu ni mjasiri ,katika takataka na uchafu huu wote ameonelea apande mti halafu achukue mtungi ya maji na kujaribu kukuza huo mti.

Tunafaa kuchukua umuhimu wa kuchunga mazingira, kwani tusipofanya vile ndege watakosa miti ya kuweza kuishi na watajiuliza kwani huku ni wapi tuliletwa na mungu.

Vifaru ni wanyanya wakubwa na wenye nguvu zaidi. Wanapatikana katika wanyama watano wanaopendwa sana kutoka Afrika pia wako na pembe zinazopendeza.

Wanaume hawa vijana barobaro kutoka kabila la wamaasi wanaruka kwa furaha wakiangaliwa na wanawake na wazee wa huko masaaini.

Pundamilia hawa wanne wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wako katika mbuga la wanyama ya Nairobi. Mbuga ya kipekee kwani ni lile ambalo linapatikana kwa jiji pekee ulimwengu wote.

Nairobi ni jiji yenye vyumba kadhaa na mingi ambazo pia zinakaa nzuri na zinafanya macho kufurahi kama vile KICC , Times Tower pension , Holy family Basilica zote za patikana pale jiji Nairobi.

Maji haya ni machafu kabisa kwa sababu takataka imemwagwa kule bila kusafishwa au kuzingatiwa. Haya maji bado ni yale ambao wanakijiji wanatumia kunywa ama kuoshea.

Ndovu wanapendeza sana ukiwatembelea kule wanakoishi sana sana hapa Nairobi mbuga la wanyama. Utawaona wako na familia kubwa na wanatembea pamoja.

Hapa Nairobi, Kenya, kuna mbuga la wanyama ambayo imetengwa tu kwa mayatima ndovu na watalii wanakuja pale, wanachukua picha, wanaweza kupeana pesa na pia kuwachukua hawa ndovu wawe kama watoto wao kutoka wanakotoka.

wakati huu inabidi kuwazingatia wanyama na kule wanakoishi tunapojenga barabara, ili tusihatarishe makao yao. Barabara yanaweza kujengwa juu kama daraja.

Mnyama huyu ndiye anajulikana kuwa na shingo ndefu kabisa kuliko wanyama wote wanaoishi ama wamewai kuishi na pia ako na rangi ya hudhurungi na anajua kupigana akitumia hio shingo.

Hawa ndovu ni mayatima, watoto ambao wamepoteza wazazi wao, kwa hivyo kulishwa wanapewa na wanaume kupitia mkono na si mama.

Kuna wanyama ambao wanaweza kuegemeana na pia kusaidiana na kutumiana. Hapa tunaona ndege na mojawapo anayeka kama ng'ombe na anamtumia kukula zile kupe naye huyu ng'ombe anamsaidia kwa kumpa mahali pa kupumzika.

Ni muhimu kuwa vijana wasichague kazi ili waweze kupata riziki ya kila siku kujilisha na kulisha familia zao. Wanaume watatu wanavuruta mkokoteni iliyojaa na gunia za takataka.

Ndege hawa ndio wakubwa kabisa katika familia ya ndege. Hata mayai yao huwa makubwa na ukiwakaribia watakupiga teke na wakuchape, hawa si ndege wa kuchezea.

Ndovu huyu ni yatima kwani amewekwa katika mbuga za wengine na kwa sababu hana titi la mama anasaidiwa na mwanaume huyu kunywa maziwa yake.

Mfalme wa nchi ya Uingereza anatembea katika msitu akiwa na Waafrika wengine wakimwelezea miti yaliyo na ajue kwamba bado huku anakubaliwa kuja.

Uwekezaji wa takataka katika jiji kubwa huwa ni muhimu kupangiliwa na serikali la huo mji. Kwani usipokuwa na mpango utapata kwamba takataka yatupwa kokote na inaleta ubaya.

Tukiyachunga mazingira tunaweza kupata tunahifadhi denge na wanyama wa haina nyingi kama zile za nyeusi na nyeupe.

Wanafunzi wamekaa chini darasani kwa mpangilio wa utaratibu wakiwa wamevaa sare za buluu. Walimu wawili wako pale ndio wanawafunza na kuhakikisha wanaelewa wanachoambiwa.

Mchezo huu ni wa kitamaduni na wanao cheza pale Bomas ambao ni ukumbi mkubwa unaotumiwa kuelekeza na kuinua utamaduni zinginezo za wakenya.

Kazi kwa vijana ni hatua ambayo serikali imechukua, kuhakikisha kwamba vijana ambao wamemaliza sekondari kabla waingie chuo kikuu, ama wale ambao hawajapata kazi wafanye vile. Hawa wanapanda miti ili kusaidia mazingira.

Wanaume hawa wanafanya kazi ya kuchukua vyupa ya plastiki na kuweza kupeleka kuziuza ili wapate riziki na zitumiwe tena na basi na jinzi mengine.

Ndovu huyu mdogo anapendeza na ni yatima. Anakunywa maji kutoka pipa ya buluu. Anakaa ametabasamu hata kama hana mama yake au familia karibu.

Wafanyikazi hawa wanajitolea kusafisha mto huu uliochafuka na takataka na aina zozote na nyingi ya vitu ambayo hata hatujui labda hata kinyesi ili waweze kuondoa takataka.

Mafisa hawa, wengine wa jeshi, wengine wa polisi wanapanda mti na kuchukuliwa picha kwa ardhi ili wasaidie mimea kukua. Kuna maji na jembe pia.

Ndege hawa wanaonekana ni familia ya wale ambao hupenda kula wanyama kama washakufa na hata wameanza kuharibika. Wanaonekana hapa karibu na bwawa la maji.

Watu tofauti huishi maisha yasiyofanana. Kuna wengine huishi kwa nyumba za mabati na udongo kwa ardhi ambayo kutakaponyesha kutafurika na hata huwezi ingia kwa mlango wako.

Hili ni barabara la kutembea lililoundwa katika msitu. Limezingirwa na miti, na mtu anapohitaji wakati wa kufikiria, ambalo hataki kelele anaweza kuja kutembea.

Huku Kenya kuna steji, pale ambapo matwana ama vile ambavyo tunasema matatu husimama na pia kuondoka na kubeba abiria. Hii steji ya hapa ni ya KU, Kenyatta University, yaenda Ruiru, Juja na Thika, na matatu ambayo yabeba ni Chania T Sacco, nambari mbili tatu saba.

Gari hili la matwana ni la buluu na nyekundu, pia ina manjano na inatumia kubeba abiria kutoka jiji na kuwafikisha manyumba yao wakiwa salama. Ina dereva na pia mtu wa kuchukua pesa.

Gari hili la kubeba abiria ni la bluu na la nyeupe, manjano, nyekundu na inasaidia kufikisha watu Kangema na kwingineo na kuna wanaume watatu wamesimama pale, hapa pa kuwekea mafuta.

Matwana hizi za kenya ambazo zimechorwa na kuandikwa kwa rangi nyingi kama ya manjano ,nyeusi, nyeupe, zimesekana ni zile ambazo zimebombea duniani kote.

Gari hili ni matwana linalo rangi ya manjano na nyekundu. Kuna mtu ambaye anawaita abiria waweze kuingia, wabebwe iondoke, ifikishe watu nyumbani kwao.

Gari hili la kijani ni basi ambayo hutumiwa na abiria wa kila aina katika jiji, kufika nyumbani au kwa biashara zao ama kutembea. Mwanamke amesimama akingoja watu waingie.

Wanaume sana sana ndio wanaokua dereva za matwana, na pia wanaochukua pesa pale ndani , na ni sana sana utaona wamevaa blue , na wamesimama karibu na gari hizo wakingoja abiria.

Gari hizi za Mololine, zinaenda kote nchini, zikiweza kuwasafirisha abiria, kufika nyumbani au kwenda kufanya biashara. Pia kuna bodaboda inayobeba mwanaume, na mwingine amevaa barakoa.

Gari zinaposimama katika stegi, zinangoja abiria kupanda, Wanalipisha bei kadhaika na tofauti, zingine hamsini, zingine sitini , na inabidi watu sasa kuamua ni gari gani wanapanda na ni wapi wanakoenda.

Kampuni la Kenya Railways limebadilika sana kutoka siku ambazo wahindi walikuja kuijenga mwaka elfu moja mia tisa na sasa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Mambo mengi yamebadilika na pia tumepata SGR .

Gari la KBT604 limefika pale katika steji la matwana ili kufikisha abiria kwa eneo mbalimbali.

Reli, hutumika na gari la moshi kusafirisha abiria au mizigo. Hizi gari husimama kwa stesheni ili kushukisha na kupandisha hivi vitu.

Gari ndogo za kibinafsi na kubwa matwana za abiria, zote zinatumia barabara katika jiji, na kuna polisi wa kusaidia magari yasonge, ili kusikue na msongamano wa watu hao hao.

Kwa barabara kuu huku Kenya kama ile Thika, unapata kwamba kuna barabara za kati na zile za kando zinazokubali wale wanaotoka kwa barabara kuu ama hata matwana ziweze kuchukua na kufikisha abiria.

Mtu huyu ameona ashike simu azungumze mbele ya matwana ambayo Iko na color ya blue na rangi ya machungwa na pia kuna wale watu ambao wanasaidia kupandisha abiria pale KenCom. Hapa ni town .

Basi hili, linatumia stima na si gesi ama mafuta kuenda. Ni teknolojia mpya, ambayo inasaidia kuhifadhi mazingira, na kuendeleza kazi za jiji.

Jiji la Nairobi huwa na watu wengi. Kwanza pale ambapo wanachukua gari za kupanda kuenda kama Nakuru, Karatina na Nyeri. Kuna hata polisi wa jiji wanawake, wanaume wote.

Mama, anapanda matwana, ili iweze kumfikisha anakoenda. Mwanaume anakimbia, ikiwa ameshikilia begi ya kijani, dereva naye anangoja gari ijae, na aiendeshe.

Kwenye barabara kuna watu wengi chungunzima, wavulana, wasichana, wanaume, wanawake, polisi, wenye bodaboda, pikipiki na hata wenye matwana wanaosafirisha abiria.

Jiji hili limejaa watu na magari waliokusanyika katika msongamano. Watu wanaonekana, kuna polisi wanaotembea na waliopanda magari na pia wanaotumia pikipiki.

Gari hili ni la pesa thelathini na ni la manjano, nyekundu na pia rangi nyinginezo. Abiria wanatoka wanakoenda na wanaingia pale jijini ili iwafikishe nyumbani.

Polisi Huwa pale katika jiji ,Kusaidia magari kusonga, ili kusikuwe na msongamano. Wasipokuwepo madereva hawajui kuendesha kwa barabara ,wanakuwa na vurugu sana.

Hili ni basi linalotumiwa na abiria kuwafikisha kwa neneo ila jiji nyingi na inaitwa City Hoppa . Ni mojawapo za zile mpya ambazo zimekuja na inakaa vizuri.

Ukiangalia chini kutoka daraja vile, unaona gari za aina nyingi sana sana zile matwana za kubeba abiria kutoka jiji na kuwarudisha nyumbani. Wakati mwingine kuna msongamano wa magari barabarani.

Gari za Manmo invest za kuenda Area 34,Muthaiga, Survey, KCA, Olsops, Stage 29 na 30 zinalipishwa bei hamsini na zinachukuliwa pale town .

Mtu wa kujaza abiria kwenye matwana ameshikilia kibao ya kuonyesha kule ambako gari hili litawapeleka kama, kule community , upperhill , KASNEB, hospitali la Kenyatta pia.

Gari la Moana au la Veteran hivi vinatumiwa kupandisha abiria na kuwafikisha kutoka eneo moja la jiji hadi nyingine. Abiria wengine hutumia miguu kutembea kufika wanakoenda lakini pia kuna polisi wa kuhakikisha hakuna msongamano.

Maji ni maisha na ukiweza kupata maji masafi ni muhimu ili tusipate madhara au maradhi na tuwe wenye afya. Maji masafi yanauzwa kwa vibuyu kubwa au ndogo.

Tunashukuru kwa wanabiashara na pia serikali ambazo wanafanya kazi ya kuchukua takataka katika jiji, kwa kutumia lori, na kwa kuwaajiri watu ambao wanakubali kufanya hii kazi.

Katika jiji, kwa majumba ambayo ni makubwa na kila mahali ni barabara simiti, hamna shamba. Inabidi kwamba zile lori zije zikuwe zinachukua takataka ili watu wa jiji wasinukiwe.

Huu ni mtaro na kuna mchanga ulitengenezwa na trela ambayo inasaidia kuinua mijengo na huendeshwa na wanadamu waliosomea kazi hii.

Ni muhimu kuekeza maji, sana sana wakati wa ukame ama kunaponyesha maji yasipotee kiholela. Waweza kufanya hivi kupitia bwawa kama unaonekana hapa kubwa kwa nyumba.

Vyombbo vya kupakia maji masafi yenye imepimwa na kuwekwa dawa ili watu waweze kukunywa au kutumia kwa nyumba yakaa hivi na inatumiwa kwa hizo duka.

Ni baraka kuwa na maji inayotoka kwa paipu ndani ya nyumba na si lazima kutembea kilomita ili kuchota kwa mto au kwa bwawa vile ambavyo wakenya wengi wanaoishi kule Turkana wanavyopitia.

Inashtua kuona watu wakitumia viwanja kama pipa na kumwaga takataka za kila aina pale, wasipojali vile ambavyo itafanyia mazingira au hata wale wanaoishi pale.

Takataka ya plastiki ni hatari sana kwani ikitupwa kiholela kuna vile ambavyo haiwezi kuungana na ardhi tena bali inakaa pale pale na kuharibu mazingira.

Hili ni nyumba ambalo sanasana au wakati mwingine hukosa maji. Tunajua hivi kwani ameweka drum ya kuchotea maji. Pia kunakaa kuna takataka ambazo hazijatupwa au kukujiwa na mwenyewe.

Gari hili la ujenzi limechimbua ardhi na mchanga nyingi ili kuweza kusaidia kujenga barabara katika jiji hii litalowezesha watu kutembea na kuendesha magari ilivyo.